Mtu ameketi huku amewekelea mkono mmoja kwenye meza akiwa amevalia shati ya kijivu . Anamwangalia mtu aliyesimama mbele yake huku mtu huyo akiwa amevalia kabuti nyeupe.

Mtu aliyevalia kabuti nyeupe, anaangalia kwa hadubini, huku akiwa ameweka mkono mmoja mezani na kwenye upande wake kuna mtu aliyevalia vazi leusi na nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya maruni.

Watu wawili wako ofisini, huku mmoja akiwa amevalia nguo nyeusi na pia amejifunga kilemba cheusi anapokea ushauri kutoka kwa tabibu na juu ya meza hiyo kuna madawa kadhaa.

Inaonekana kuwa wanawake wawili waliovalia kabuti nyeupe na kuvalia barakoa. Mmoja anaonekana kuwa kwenye cherehani ya umeme akishona barakoa huku akiwa amevalia miwani.

Ni kwenye barabara. Ambapo barabara hiyo imefurika na imejaa maji. Ambapo watu wanatembea huku wakiwa wametoa viatu na wakiwa wameshikilia simu zao mkononi kuvuka kwenye barabara hiyo.

Mtu aliyevalia miwani, barakoa, glavu na kabuti nyeupe ni daktari wa meno ambapo anamshughulikia mgonjwa aliyekaa amefungua mdomo na huku nyuma yao kuna dirisha.

Tabibu aliyevalia kabuti nyeupe na glavu nyeupe, ako ofisini huku tabibu huyo akiwa ameshikilia kalamu akiwa anaandika ripoti kwenye kitabu kilicho juu ya meza yake.

Mtu amesimama huku akiwa amevalia barakoa na pia amevalia kaputi nyeupe huku na mkononi mwake amevalia glavu nyeupe. Ni daktari wa meno huku anamwangalia mgonjwa aliyeketi.

Ni kwenye hospitali ambapo mtu aliyeketi na kuvalia shati leupe likiwa na madoadoa meusi na suruali, anashika mashini huku akihudumia mtoto aliyewekwa ndani ya mashini.

Lori lililosimama, ambapo limepakwa rangi nyeupe na rangi nyekundu. Huku kuna maandiko yameandikwa na rangi nyeupe. Kando ya lori hilo, kuna watu wawili wamesimama.

Watu wawili wameketi huku mmoja akiwa amemshikilia mtoto na mwingine akiwa amevalia barakoa huku akiwa amevalia miwani na pia ameshikilia kalamu mkononi huku akimuuliza huyo mama mwenye ako na mtoto maswali.

Ni kwenye hospitali ambapo muuguzi anamshikilia mtoto aliye ndani ya incubator ambapo tayari muuguzi huyo akiwa amevalia miwani yake na pia ameweka.

Mkono ambapo ni mkono wa mtu, huku ukiwa umeshikilia dawa na mkono mwingine umeshikilia sindano, huku akidunga sindano ili achukue dawa aeke kwenye sindano.

Mtu aliyechuchumaa, ambapo anachota maji kwenye mfereji, na anachota maji kwenye mtungi wa rangi ya manjano, huku mtungi wenyewe ukiwa umewekwa ndani ya beseni.

Mtu aliyefunga kilemba na aliyevalia barakoa anapeana mkono wake wa kushoto ili adungwe sindano na mwenye anayemdunga sindano amevalia barakoa pia.

Mtu aliyevalia barakoa huku ameekelea miwani kwa kichwa anamhudumia mtu aliyelala huku mtu huyo akiwa amefungua mdomo kuashiria kuwa mtu huyu ni daktari wa meno.

Mwanadada aliyevalia barakoa na vazi lekundu huku akiwa ameshikilia umbo lililofanana na meno na ufizi. Anamueleza mwanadada aliyekuwa mbele yake huku mwanadada huyo akiwa amevalia hijabu na buibui nyeusi.

Mtu amesimama huku ardhi hiyo ikionekana kuwa imekauka na mtu huyo aliyefunga hijabu leusi na aliyevalia dera kumaanisha kuwa wa dini ya Kiislamu.

Watu waliovalia aproni za manjano na huku wamevalia barakoa ni wauguzi ambapo wauguzi hao wanampea mtoto chanjo. Mtoto huyo aliyeshikiliwa na mama aliyeketi.

Watu wawili wamevalia barakoa huku wamesimama. Aliyeko upande mwingine anamwosha mtoto mkono, huku akiwa ameshikilia sabuni. Nyuma yao kuna tanki nyeusi lililo na maandishi meupe na maandishi ya samawati.

Muuguzi ako hospitalini kwenye wadi, huku akiwa amevalia kabuti yake yenye rangi nyeupe, na akiwa amekaa kando ya vitanda viwili.

Mtu aliyekua ameketi kwa kiti anapimwa joto na mtu aliyesimama na mtu huyo anatumia kipimajoto kumpima joto huyo na kando yake kuna mwenzake pia amesimama akiwa amevalia mavazi kama ya mwenzake.

Watu wawili wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume ambapo wako kwenye mkeka huku ya jinsia ya kike akiwa amevalia kabuti nyeupe na wako kwenye chumba cha mazoezi.

Watu wawili wamesimama ambapo huku wote wamevalia barakoa, mmoja amevalia barakoa nyeusi na mwingine amevalia barakoa ya samawati na wote wamevaa kabuti nyeupe, mmoja akiwa ameeka mkono wake juu akiwa anauosha.

Watu wengi wako wameketi kwenye viti ambapo viti hivo vimepangwa kwa mpangilio wa foleni, huku wakisubiri kudungwa chanjo mkononi, huku mwenye akiwadunga chanjo akiwa amevalia barakoa nyeusi.

Watu wawili ambao ni wa jinsia ya kike wanatembea kwenye maji yaliyofurika nyumba zao ambapo nyumba hizo ni za nguzo na makuti huku zingine zikiwa zimetengenezwa kwa mabati.

Mkono umeshikiliwa huku mkono huo ukiwa umewekwa bandeji nyeupe ambapo ni mtu aliye shikilia amevalia saa na amevalia nguo nyeupe akiashiria kuwa ni daktari.

Mtu aliyevalia barakoa, huku anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kulia, huku anadungwa sindano kwenye bega na mwenye anamdunga sindano amevalia kabuti nyeupe.

Mtu aliyesimama huku akiwa amevalia shati ya rangi ya samawati na suruali ya samawati, huku pia akiwa ameshikilia bango kando yake. Nyuma yake kuna matanki meusi.

Aliyevalia shati nyeupe pia akiwa amevalia glavu yenye rangi nyeupe ambapo anamhudumia mama ambapo mama huyo amefunga kilemba akiwa...

Mtu aliyekuwa shambani huku akiwa amevalia mavazi meupe na mavazi maalum, huku mtu huyu akinyunyuzia dawa mimea yake ambapo mimea hiyo ikiwa imemeeshwa kwa mpangilio sambamba.

Mtu aliyevalia nguo maalum za muuguzi huku akiwa amevalia barakoa nyeupe na glavu nyeupe mkononi huku akiwa ameshikilia jagi. Kando yake kuna mashini za kupima.

Mtu akiwa amevalia kofia nyekundu, huku amejifunga vibuyu shingoni. Na amevalia pia shuka nyekundu, huku mtu huyo akiwa ameshikilia panga. Na mtu huyo amevalia nguo za kitamaduni.

Mtu amesimama huku mtu huyo akitazama bango lililoekwa kwenye nguzo na bango hilo liko na maandishi ambapo yameandikwa kwenye rangi mbili tafauti ikiwemo rangi ya chungwa na rangi ya samawati.

Ni kwenye ofisi za huduma za kiafya ambapo ndani ya ofisi hiyo juu kuna runinga na pia kuna bango lililoandikwa huku maandishi yakiwa yameandikwa kwa rangi nyekundu na rangi ya samawati.

Daktari wa meno ambapo daktari huyo amevalia barakoa na kabuti nyeupe, glavu nyeupe huku daktari huyo anahudumia mgonjwa aliyelala.

Chupa ndogo nyeupe za kuweka dawa ambapo ziko juu ya meza na kuna vifuniko vinne vilivyowekwa dawa, ambapo kifuniko cha kwanza dawa yake ziko nne ambapo ni dawa za rangi nyekundu na funiko tatu zingine zimewekwa dawa za tembe ya rangi nyeupe.

Hii inaonekana ni mitungi na vibuyu ambapo vibuyu hivi vimefungwa kamba za rangi tofauti tofauti, na nyuma yake inaonekana kuwa kuna kitambaa cheupe na kitambaa chekundu.

Mtu aliyekuwa amevalia aproan ya samawati na pia brakoa huku anamdunga sindano kwenye bega huyo mwenye amevalia barakoa pia aliye kando yake na pia amevali ngio za maasai.

Watu wawili wajaribu kuvuka mto mmoja akiwa juu ya pikipiki iliyobeba mtungi mwingine akiwa nyuma akijaribu kuiskuma

Huyu anaonekana kuwa mwanafunzi anayesomea mafunzo ya matibabu na amevalia sare ya samawati, huku mikononi mwake amevalia glavu nyeupe. Nyuma yake kuna mlango unaonekana ambapo mlango huo umepakwa rangi ya kijani.

Mtu aliyevalia kabuti na barakoa nyeupe ni daktari, huku anamtibu mtu aliyelala akiwa amefunguwa mdomo anamtibu meno kuashiria ni daktari wa meno.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ambapo mbele yao kuna runinga. Aliyevalia bandana nyeusi na shati ya samawati ni muuguzi anayemueleza aliyeketi kando yake.

Wanawake walioketi chini ardhini huku wakiwa wamevalia nguo za asili. Wanawake hao wanamskiliza aliyekuwa mbele yao ambapo pia ni mwanamke anayewaelimisha.